Ni shamba la ndizi ambapo ndizi zimekatwa. Kuna zingine bado zimebaki kwa shamba halafu kuna kijana pia amesimama hapo mbele.

Kuna miti hapo kando ,halafu kuna ngombe ambayo inayokamuliwa .Kuna kifaa ambacho ni ndoo ambacho maziwa hayo yanaekwa ndani huyo mtu akiendelea kukamua.

Kuna ng'ombe mbili ambazo zinakamuliwa na zinakamuliwa kutumia mashine ya kukamua ng'ombe ya kwanza imewekewa mashine ya pili imefungwa tu bado haijawekwa mashine ya kukamua.